Rafuni kwenye duka kubwa, imejaa viatu vya watoto, vikiwa vimepangwa kwa rangi tofauti, kama vile samawati na nyekundu. Vimebandikwa bei, tayari kuuza.

Linaonekana duka la kifahari la nguo. Duka hili lina madirisha makubwa yanayoonyesha nguo na bidhaa mbalimbali za mitindo. Ndani kuna nguo zilizopangwa vizuri na inaonekana ni duka la kisasa lenye mwonekano wa kuvutia.

Ni duka la nguo la viatu. Nguo zimetundikwa na kuwekwa kwa uzuri kwenye rafu na meza. Viatu pia vimepangwa vizuri kwenye rafu ukutani. Duka linaonekana la kisasa na limepambwa vizuri.

Hapa ni ndani la duka la nguo lenye meza zilizopangwa kwa rundo la mashati ya miraba yenye rangi tofauti. Baadhi ya mashati yamekunjwa vizuri huku mengine yakiwa yamebebwa na kutundukiwa. Kuna bango la kuonyesha kuna punguzo la bei.

Inaonekana ndani ya duka la nguo. Kuna rafu zilizojaa mikoba ya wanawake ya rangi na mitindo tofauti. Upande wa kulia, kuna koti refu lililopachikwa na kwa ujumla duka linaonekana limepangwa vizuri.

Linaonekana soko la nguo za mitumba. Nguo nyingi zimeninginizwa kwenye paa na pia zimerundikwa chini. Majengo yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya biashara.

Inaonekana mikanda mbalimbali ya nguo ikiwa imening'inia kwenye kishikio labda katika duka la nguo ama chumbani. Mikanda hiyo ina rangi tofauti kama kahawia, nyeusi na buluu na aina tofauti za vifunguo.

Hapa ni ndani la duka la nguo, rafu nyingi zimejaa vitambaa vilivyokunjwa vizuri, ikiwa na rangi za, ruwaza mbalimbali, pia kuna nguo zilizopachikwa kwenye reki, ikionyesha mkusanyiko, mkubwa wa nguo, za kitamaduni, au wa kisasa.

Rundo la masharti, yaliyopakiwa vizuri kwenye duka la nguo, inaonekana, yakisubiri kuuzwa. Nyuma kuna suti nyingine za rangi tofauti, zikiwa zimetundukwa. Inaonyesha sehemu ya duka la rejareja lenye bidhaa nyingi.

Kuna vinyago vitatu vilivyopangwa kwenye rafu. Upande wa kushoto kuna kinyago cha manjano, katikati kuna kinyago cha msokwe mwenye rangi ya waridi na upande wa kulia kuna kinyago cha piguini. Chini ya rafu kuna nguo zilizoning'inia zikionyesha kuwa ni duka.

Linaonekana duka la viatu lililo pangwa vizuri, likiwa na rafu nyingi zilizo jaa aina tofauti za viatu na sandali nguo pia zinaonekana zikininginia pembeni taa zimewaka zikionyesha bidhaa.

Hapa ni duka la nguo, lenye rafu zilizopangwa kwa mistari, zikiwa zimejaa nguo mbalimbali, ikiwemo fulana na mashati, pia kuna mabegi ya shule yaliyopangwa kwa rafu ya juu. Bidhaa ya nguo zina lebo za bei, zikionyesha kuwa ni duka la rejareja.

Onyesho la duka la nguo linaonekana. Kuna suti za wanaume na nguo za kawaida. Mapambo kama vile baluni nyekundu na nyeupe pia yanaonekana yakionyesha onyesho la kuvutia la bidhaa.

Kuna pakiti iliyopakiwa na kuuzwa dukani ,bidhaa hiyo inaonekana kuwa na ukubwa ndogo ,na inatengenezwa kwa pamba asilimia mia Moja .Nyuma Kuna rafu zingine za nguo zikionekana.

Gari la fedha aina ya Toyota linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye vigae labda kituoni kwa mafuta, namba ya usajili ya Kenya inaonekana kwa wazi na gari lingine la watu kwa nyuma likionyesha mazingira ya kawaida ya maegesho.

Safu ndefu ya magari yaliyopangwa kwenye maegesho ya nje inaonekana. Magari mengi yanaonekena kuwa mapya na majengo marefu ya jiji yanaonekana nyuma. Inaashiria eneo la maonyesho ya magari au eneo la kuuza magari.

Gari jeupe aina ya subaru forester linaonekana limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Miti midogo inaonekana nyuma na anga linaonekana kuwa jeupe likiashiria hali ya hewa ya jua. Watu wachache wanaweza kuonekana kwa umbali.

Hapa ni ndani ya duka la magari mwanamke anaonekana akimuelezea mwanaume gari cheupe lililofunguliwa boneti, kuna magari mengine nyuma hii picha inaonesha mazingira ya kisasa na ya teknolojia ya juu.

Hapa ni chumba kikubwa cha maonyesho ya magari kikiwa na magari mengi yaliyopangwa kwa umakini. Samani za kisasa za ofisi kama vile dawati la mapokezi zinaonekana. Hali ya ndani ni safi na ya kitaalamu.

Wanandoa wanatembea ndani ya duka la kuuza magari. Gari jekundu liko upande wa kulia na buluu upande wa kushoto. Wanatazama gari labda wanachagua gari lipya la kununua.

Gari jeupe linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Lengo kuu la picha ni mbele ya gari, likionyesha muundo wake wa taa. Nyuma kuna magari mengine yaliyoegeshwa uzio.

Sehemu ya ndani ya gari jekundu linaonekana ikiwa limevuliwa viti na sehemu nyingine. Inaonekana kama gari lilifanyiwa ukarabati mkubwa au maandalizi ya kurekebisha. Sakafu ya gari inaonekana imefichuliwa kabisa.

Basi dogo jeupe aina ya Toyota limeonekana likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya lami. Inavyoo vyeusi na namba usajili ya kenya. Nyuma yake kuna miti na nguzo za umeme, huku anga la blue na mawingu meupe likionekana juu.

Kuna magari matatu ya kifahari yaliyopakia kwenye eneo la wazi chini ya jua kali. Magari hayo yanaonekana nyeupe, nyeusi na ya kijivu. Juu, kuna taa za mapambo zilizotundikwa angani.

Hapa ni sehemu ya ndani ya gari, hasa viti vya nyuma ambapo vimefunikwa vitambaa vyepesi. Kuna mikanda ya usalama. Dirisha inaonesha sehemu ya nje pengine gari jingine au mazingira.

Gari kubwa jeusi linaonekana limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho. Gari linaonekana jipya na lime ng'aa, likiwa na rimu za kuvutia. Dirisha kubwa zinaonekana nyuma.

Mwanamke, labda muuzaji, anaonekana akiwaangelesha watu wawili karibu na gari la samawati. Inaonekana kama wako kwenye eneo la mauzo ya magari. Mazungumzo yenyewe yanawezakuwa juu ya gari hilo.

Linaonekana sehemu ya mbele la gari la zamani, lenye rangi ya blue hafifu. Jina lake linaonekana kwa dhahabu kwenye upande wa mbele. Muundo wa gari huonyesha mtindo wa kawaida wa magari ya kitambo, huku mwanga wa jua, likionyesha uso wake.

Gari dogo jeupe, linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya udongo. Namba ya usajili wa kenya unaonekana wazi. Kuna miti na majengo nyuma, na anga linaloonekana kuwa la jua.

Gari dogo la zamani lenye rangi ya chungwa limeegezwa kwenye eneo lenye udongo. Magurudumu yake pia yana rangi ya chungwa. Kwa nyuma kuna majengo yenye paa za kupendeza na gari lingine dogo jekundu.

Lori kubwa, linabeba magari mengi mapya. Magari hayo matano, yamewekwa vizuri kwenye trela maalum ya kusafirisha magari. Anga lina mawingu meupe na bluu. Barabara pia inaonekana wazi.

Kuna gari jeusi la kifahari likiwa limepaki kwenye maegesho. Juu yake kuna paa kubwa lenye nguzo za mbao. Anga linaonekana wazi ikiwa na hewa nzuri.

Hili ni basi ndogo nyeupe aina ya Toyota likiwa limesimama kwenye nyasi ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna majengo lilojengwa kwa mbao na anga linaonekana kuwa na mawingu.

Inaonekana gari dogo jeusi aina ya Mazda Demio likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Magurudumu yake yana rimu ya kuvutia yenye muundo wa nyota. Kwa nyuma kuna magari mengine matatu yaliyoegeshwa. Mandhari ina miti na mimea ikionyesha eneo la wazi.

Ni soko lenye shughuli nyingi. Wauzaji na wanunuzi wamekusanyika kununua na kuuza bidhaa mbali mbali. Matunda na mboga za aina nyingi, zimetandazwa chini. Watu wanahudumiwa, wengine wakiwa wamepiga magoti.

Soko chafu liko wazi. Matunda na mboga hasa nyanya yametandazwa chini yenye matope na uchafu. Wanabiashara wamekaa karibu na bidhaa zao. Mazingira haya duni yanaweza kuathiri afya.

Hapa ni soko la ndani lenye bidhaa mbalimbali zikiwemo zawadi, nguo na labda maua. Kuna vibanda vingi vinavyopangwa kwa umaridadi na wateja wakitembea. Hapa ni eneo la biashara lenye shughuli nyingi.

Ni eneo la nje lenye vibanda na miundo mbalimbali. Kuna miavuli miwili, moja wa zambarau na mwingine wa buluu ukitoa kivuli. Vile vile kuna maonyesho ya maua na vitu vingineo vingine vinavyopangwa kwenye jukwaa, labda eneo la mauzo au ukumbusho.

Hapa ni soko la ndani lenye shughuli nyingi. Kuna rundo la nyanya nyekundu mbele na kwa umbali kuna bidhaa nyingine za chakula na mboga zilizopangwa kwenye maduka mbalimbali. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa.

Hapa ni soko la wazi lenye shughuli nyingi zikiwemo nguo tofauti tofauti zilizopangwa kwenye stendi. Kuna alama za bei zikionyesha bei kupunguzwa. Mwanga wa jua unaingia ukionyesha eneo la biashara lenye shughuli nyingi.

Rundo kubwa la matikiti maji yanaonekana pengine yakiwa yamekatwa kuonyesha nyama nyekundu ndani. Mazingira yanaonekana kama soko la jumla, huku watu na magari yakionekana nyuma. Inaashiria biashara ya matunda.

Soko kubwa la jumla la vitunguu linaonekana, lenye marundo mengi ya vitunguu mekundu. Watu wanashughulika na biashara, baadhi wakiwa wameketi. Mwavuli na vibanda vinaonekana kwa umbali kuashiria soko lenye shughuli nyingi.

Hili ni soko la nyanya lenye shughuli nyingi. Mtu mmoja anaangalia nyanya zilizopangwa kwenye masanduku mengi ya mbao. Watu wengine na magari yanaonekana kwa nyuma, ikionyesha mazingira ya biashara ya mazao.

Huku ni soko lenye shughuli nyingi ambapo wachuuzi wanapanga bidhaa zao chini. Kuna bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, viazi na mboga. Watu wanatembea na kufanya biashara huku majengo makubwa yakionekana nyuma.

Inaonekana soko la sanaa la ufundi likiwa na bidhaa nyingi za rangi na mapambo. Kuna picha, vitambaa na kazi za mikono zilizopangwa kwenye vibanda. Muuzaji mmoja anaonekana akihudumia. Hii ni soko lenye shughuli nyingi na bidhaa za kipekee.

Hili ni soko la ndani lenye paa refu lenye umbo la kupa. Ndani kuna vibanda vingi vinavyouza bidhaa mbalimbali kama sanaa na nguo. Watu wachache wanaonekana wakiendelea na shughuli zao.

Kuna marundo ya nguo zilizofungwa kwa kamba nyeusi. Kila kifurushi kimebanwa vizuri kikiwa tayari kwa usafirishaji. Hizi ni mitumba zinazouzwa sana sokoni.

Linaonekana soko la wazi. Kuna aina mbali mbali za bidhaa zikiuzwa ikiwemo viatu vya kike vinavyoning'inia na vito vya mapambo vinavyopangwa viememe. Mwanamke amesimama akitazama bidhaa ikionyesha mazingira ya ununuzi.

Hili ni duka la biashara la ufundi wa mikono. Bidhaa mbalimbali kama vile shanga, mikapu na mapambo zimepangwa kwenye meza. Hali yake ni ya duni lakini inaonyesha bidii.

Hii ni jengo kubwa la biashara lenye shughuli nyingi. Kuna mabango ya matangazo, majina ya biashara na huduma zinazotolewa huko. Waya za umeme zinapita juu.

Lango kubwa jeusi la chuma linaonekana likiwa na mapambo likiwa limefungwa kando na lango kuna ukuta wa mawe. Kuna ishara nyeupe iliyobandikwa kwenye lango, hii ikiashiria ishara ya usalama na faragha.

Linaonekana jengo refu la ghorofa, likiwa na maduka chini na matangazo ya shule ya kuendesha magari. Kuna rundo la mawe mbele na gari nyeupe lililoegezwa. Anga ni la buluu.

Linaonekana jengo refu la ghorofa, likiwa na rangi ya kahawia na nyeupe, juu ya madirisha na balkoni nyingi zinazotoa mwonekana wa kuvutia. Jengo hii linaoenakana kukua katikati la eneo la mjini, likisimama chini ya anga la samawati.

Hili ni jengo refu la kisasa. Linaonekana kuwa na ghorofa nyingi. Kuta zake zimefunikwa kwa madirisha mengi yakiakisi anga la bluu. Jengo hili linaonekana kuwa ghorofa au ofisi, limesimama wima chini ya mwanga wa jua.

Ikionekana sebule kubwa tupu ndani ya ghorofa , sakafu ni ya mbao inayong'aa na dari zina taa za kisasa kuna madirisha makubwa yanayoiingiza mwanga wa asili na kutoa muonekano wa jengo lingine nje.

Inaonekana bango la tangazo iliyopachikwa kwenye nguzo. Bango linaonyesha majengo marefu yanayouzwa au kukodishwa yakiwa na ofisi ya kisasa. Namba ya simu ya mawasiliano pia imeonyeshwa ikionyesha biashara ya mali yasiyohamishika.

Majengo marefu mawili ya kisasa yanaonekana jijini. Yakisimama dhidi ya anga ya buluu lenye mawingu. Miti na mimea inaonekana mbele ikipamba mandhari ya jiji.

Hili ni jengo refu la kisasa lenye orofa nyingi na madirisha, jengo hilo lina balconi zinazojitokeza ,anga ni la buluu ikiwa na mawingu meupe yanayotawanyika, pia kuna jua linalonginginia upande wa kushoto.

Kuna nyumba kubwa iliyozungukwa na bustani pana yenye nyasi. Miti mirefu imezunguka eneo hilo. Kuna pia banda la nje lenye viti na meza. Mazingira ni tulivu na ya kuvutia.

Duka kubwa lina rafu nyingi zikiwa zimejaa bidhaa. Kuna nafaka, maziwa ya muda mrefu, sukari na unga, kama inavyoonyeshwa kwenye bango. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu mzuri.

Hapa ni ndani ya duka la kisasa lenye vyakula au soko ikiwa na friji iliojaa vinywaji baridi mbele kuna mimea ya mapambo na kaunta nyingi za bidhaa mbali mbali, ikiashiria sehemu ya kula au ununuzi wa bidhaa safi.

Inaonyesha sehemu ya matunda na mboga mbalimbali kwenye soko, kuna mboga za majani zenye rangi za kijani na matunda yaliyopangwa vizuri kwa vibanda. Juu kuna mabango yanaonyesha bei na vifaa vinavyouzwa sokoni, njai inaonekana ikiwa na bidhaa nyingi safi kwa wateja.

Hapa ni ndani la duka kubwa ya vinyago. Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali vikiwemo vinyago, michezo na vitu vingine vya watoto. Chini kuna sakafu ya vigae na juu kuna matangazo ya mauzo yaliyopachikwa.

Wateja wawili wanaonekana wakichangua bidhaa ya plastiki kama vile vyombo vya mankuli. Kwenye rafu ndefu yajaa rangi mbalimbali, kuna troli ya ununuzi ,hapa ni duka yenye bidhaa nyingi za jikoni.

Ni sehemu kubwa ya duka ikionyesha matunda na mboga. Kuna matikiti maji na mboga za kijani. Rafu zimejaa bidhaa tofauti ikiashiria duka la matunda kubwa.

Hapa ni ndani ya duka kubwa au soko. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na kuna ishara yenye inaonyesha bidhaa kuuzwa kwa wingi. Mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na yenye taa nzuri.

Hapa ni ndani ya duka kubwa likiwa na rafu zilizojaa bidhaa mblimbali. Mabango makubwa ya manjano yenye ujumbe ya bei kupunguzwa yanaonekana. Hali hii inaonyesha mazingira ya ununuzi yenye shuguli nyingi.

Hapa ni sehemu ya ndani ya duka kubwa inayobobea katika bidhaa za jibini . Bango kubwa linaonyesha bidhaa zinazouzwa na kuna rafu za kuonyesha jibini na bidhaa nyingineo. Inaonekana kuwa sehemu inayopangwa vizuri na inayovutia macho.

Kuna safu ya baiskeli za watoto zilizopangwa vizuri ndani ya duka. Baiskeli hizo zina rangi mbalimbali, na baadhi zina magurudumu ya kusaidia. Pembeni kuna viti vya plastiki vilivyopangwa.

Inaonekana eneo la chakula na matunda na yenye maandiko Chandarana kwenye mabango ya kijani. Watu watatu wanaonekana wakinunua bidhaa haya kama wanunuzi.

Duka kubwa la kisasa linaonekana. Wateja wanatembea kati ya sehemu mbalimbali ya bidhaa ikiwemo matunda na mboga. Kuna sehemu za vinywaji na chakula kingineo. Duka linaonekana lenye shughuli nyingi na imepangwa vizuri.

Ni mlango wa duka kubwa ndani, bidhaa zimepangwa kwenye rafu ndefu. Taa za dhari inang'aa eneo lote. Ishara mbalimbali za matangazo ziko zimewekwa. Mlango wa chuma umevuliwa juu.

Hapa ni ndani ya duka la baiskeli. Safu nyingi za baiskeli za aina na rangi tofauti zimepangwa kwa uangalifu. Kwa nyuma, rafu zimejaa bidhaa na bidhaa nyingineo ikiwemo magari madogo ya kuchezea. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi.